Wanaume watatu ambao wanaonekana kuwa ni wanariadha, wamesimama huku wakitabasamu ambapo wengine wawili wameinua viatu vyao juu. Nyuma yao kuna watu mashabiki ambao wameketi chini kuwashabikia.

Kwa Huduma Center Kenya, ambapo watu sita wamesimama na kutembea nje ya mlango. Baadhi yao ni polisi au walinzi waliovaa sare za kijeshi na wengine ni raia ambao wamevalia mavazi ya kawaida.

Rais wa Kenya Daktari Wiliam Samoei Ruto, ambaye amevaa suti. Amesimama jukwaani akiwa ameshikilia bibilia mkononi karibu na kipaza sauti. Pembeni kuna mke wake ambaye anaitwa Rachel, aliyevalia vazi la rangi nyingi.

Umati wa watu ambao wanainua mikono ya juu huku wengine wakitabasamu, wengine wameshikilia kichwa wamesimama huku wameshikilia bendera ya Kenya. Wanaonekana kuwa wanashabikia timu yao baada ya kushinda.

Lango la huduma center Kenya, lenye ambalo, mbele yake, kuna wafanyikazi ambao wamepanga laini katika mpangilio. Waliovaa mavazi rasmi, ambayo ni shati jeupe ambalo lina mikono na shingo ya nyekundu na long'i au sketi nyeusi.

Watu ambao wameketi na wengine kusimama jukwaani wengi wao wakiwa wamejifunga bendera ya kenya na kushikilia vifanio vya rangi. Kuna msisimuko na shangwe ikiashiria tukio muhimu kama mechi ya michezo au sherehe ya taifa.

Wachezaji wa timu ya soka, ambao wamevalia jezi yenye rangi nyekundu, huku wengine wamevalia jezi yenye rangi nyeupe, wanacheza katika uwanja, huku wanang'ang'ania mpira.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu, mmoja ambaye amevaa sare ya buluu na mwingine ambaye amevaa sare nyeupe. Mwanamke mmoja anaonekana akikimbia na mpira huku mwingine akijaribu kumzuia. Kando yao kwenye viti kuna watu ambao wameketi wanawatazama.

Katika chumba cha kupokea huduma cha huduma Kenya, ambapo watu wameketi kwenye viti vilivyopangwa katika mpangilio mzuri wanangojea zamu yao ili kuhudumiwa, muhudumu mmoja ambaye amevalia sare amesimama labda kuhakikisha kuwa watu wanakaa katika mpangilio.

Mwanaume mmoja, ambaye amesimama huku mkononi ameshikilia paspoti yenye rangi ya blue , na kwenye mkono mwingine ameshikilia risiti, labda risiti ambazo alitumia kutafuta paspoti hio nyuma yake kuna magari ambayo yameegeshwa.

Wachezaji wa timu ya mpira wa miguu wakiwa kwenye uwanja wa michezo wamevaa sare za rangi nyeusi na machungwa, wengine wakiwa kwenye jezi ya kijani. Wameungana tayari kuanza mchuwano. kando yao kuna watu ambao wameketi wakingoja kuwashabikia.

Kundi la watu ambapo wengine wameketi huku wengine wamesimama wakisubiri kupata huduma kwenye Huduma center GPO Nairobi. Karibu na lango kuu kuna pango la kuingia na watu wanashikilia nyaraka na wengine wameshikilia vikapu.

Majaji watatu wamesimama kwenye ngazi za jengo la mahakama wakiwa wamevaa mavazi rasmi ya rangi nyekundu, na nyeusi pamoja na skafu jeupe shingoni. Wote wameshikilia barakoa mkononi, na wanaonekana wakizungumza kubadilishana mawazo, kwa utulivu huku wanatabasamu.

Wachezaji wa timu ya mpira ya soka ambao wamevalia jezi yenye rangi ya buluu na nyeupe ambazo zimeandikwa Bandari Fc wanatabasamu wakifurahi labda baada ya kushinda mechi.

Wachezaji wa timu ya soka wamevaa jezi yekundu yenye maandishi KDF, wanafanya mazoezi mbele ya goli uwanjani wamepanga mstari ya kufanya mazoezi haya ambayo ni kuinua goti juu kwa wakati moja, inaonekana wanajitayarisha katika mchuano.

Wahudumu wa huduma centre ambao wako katika ukumbi wa ndani, ambao wamesimama pamoja huku wamevalia sare rasmi, baadhi wakiwa na vitambulisho shingoni. Viti ambavyo vimepangwa na kuna watu ambao pia wameketi chini wakingojea zamu yao kuhudumiwa.

Shabiki ambao wako kwenye jukwaa la uwanja huku wengi wao wakiwa wamesimama wakiinua mikono juu wakishangilia kwa furaha, wengine wamevalia jezi la badge za timu wakipiga vuvuzela na kupiga kelele za ushangiliaji.

Umati mkubwa wa watu ambao umejaa kwenye jukwaa la uwanja wa michezo wengi wakiwa wamevaa rangi za timu na kubeba bendera ya kenya. Watu hao wanaonekana kua wenye furaha wakisherekea huku kila mtu akiwa katika shughuli yake.

Katika uwanja wasichana wa mpira ya wakikapu ambao wamevalia jezi enye rangi ya blue huku mwengine amevaa jezi ya rangi nyeupe na blue wanang' ang' ania mpira. Mmoja ambaye ako na mpira na mwingine ambaye anajaribu kumzuia.

Wachezaji wa timu ya mpira wa miguu wapo uwanjani. Wengi wao wakiwa wamevaa jezi nyeusi na rangi ya chungwa. Na mmoja wao akiwa amevalia jezi ya kijani, kuonekana kwamba ni mlinzi wao. Wanaonekana wakisherehekea labda baada ya ushindi au tukio muhimu kwenye mechi.

Viongozi na majaji ambao wamesimama pamoja, mbele ya bendera za Kenya, na nchi zingine, majaji wamevalia joho rasmi, ya rangi ya kijani, nyekundu, na nyeupe, huku viongozi wengine wakiwa wamevalia, suti, yenye rangi ya nyeusi, na mwingine ambaye amevalia suti yenye rangi ya fedha.

Mtu ambaye amevaa suti ya bulu na tai ya njano amesimama kwenye jukwaa la hotuba akiwa ameshika bibilia mkononi mbele ya kipaza sauti, nyuma yake kuna bendera mbili za Kenya na nembo rasmi ya serikali kwenye mimbare.

Watu wamekaa kwenye viti vya kungojea ndani ya ofisi yenye madirisha ya huduma. Kila dirisha limeandikwa namba kama kaunta ya tatu ama kaunti ya nne. Watu wengine wamesimama mbele ya kaunta wakihudumiwa na kuna bango la directorate of immigration services ukutani. Inaonekana hapa ni kituo cha huduma za uhamiaji kama kupata pasipoti.

Hafla rasmi ya kiapo ambapo aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta amesimama huku amevaa suti yenye rangi nyeusi akishikilia Bibilia na kuapishwa mbele ya jaji aliyevaa mavazi ya kiakama huku mke wake aliyevalia nguo jeupe akiwa karibu naye, nyuma yake kuna bendera za Kenya na watu wengi walioketi katika sehemu ya hafla.

Mashabiki ambao wamesimama huku wengine wameketi wakiwa wamevalia mashati yenye rangi nyekundu wanaonekana wakipiga makofi wengine wakipeperusha bendera. Wanaonekana kuwa wanashabikia timu ya Kenya.

Mchoro ya mikono miwili iliyoshikana ikiwa kwenye duara ya rangi ya njano na duara ndogo nyekundu pembezoni. Chini imeandikwa tuko pamoja kwa herufu za njano ikisisitiza ujumbe wa umoja na kushikamana.

Ofisi yenye wafanyakazi wawili ambao wamekaa kwenye dawati la huduma lililoandikwa 'NCA Services'. Kila mfanyakazi ana kompyuta mezani na sehemu inayoonekana nadhifu na rasmi yenye viti kadhaa ya wageni mbele.

Mwanaume aliyevaa suti yenye rangi ya buluu. Anazungumza na watu ambao wameketi chini wakimsikiza kwa makini. Kuna maandishi ya open and service experience ukutani na kompyuta mezani.

Ofisi ya huduma kwa wananchi; Huduma Center, ambapo watu wameketi kwenye viti vya kusubiria huduma. Kuna maafisa wa serikali kwenye kaunta wakihudumia wananchi mmoja, mmoja. Juu ya kaunta, kuna mabango yaliandikwa huduma tofauti kama ID Services, NHIF na kadhalika.

Ofisi lenye dawati kubwa la huduma na viti vya wageni mbele. Wahudumu wameketi, huku wakifanya kazi zao katika tarakilishi na kuna watu wachache ambao wamesimama upande wa nyuma wakihudumiwa au kusubiri huduma na ukutani, kuna mabango ambayo yanaeleza huduma za serikali.